Saini chapisho yenye rangi nyeupe na mstari wenye rangi ya kahawia ya shule ya sekondari na Shule ya Ujuzi ya Sheikh Khalif Bien Zayed Al nayan.

Mwanamume, amekaa kwenye mchanga, akiwa amevalia shati yenye rangi nyeusi na nyeupe na suruali yenye rangi ya kijivu. Nyuma yake, ni sehemu iliyotengenezwa na kupakwa rangi zinazoashiria bendera ya Kenya.

Wanaume na wanawake waliovalia mavazi yenye mishono tofauti, na rangi tofauti, wanaongozana wakiingia kwenye lango la Technical University of Mombasa.

Darasani, viti vilivyotengenezwa na kushikanishwa pamoja na meza vimepangwa, vimetengenezwa kwa kutumia mbao yenye rangi ya kahawia, chuma yenye rangi nyeusi pamoja na waya.

Saini chapisho ya shule ya sekondari ya Shimo la Tewa ikiwa na rangi ya mala na rangi nyingine za bendera ya Kenya na nembo ya shule hiyo.

Jumba kubwa liliojengwa kutumia matofali ya simiti, lenye rangi ya kahawia mala na rangi ya kijani. Nje, ni nyasi zilizo fyekwa vizuri, zenye rangi ya kijani.

Wanaume wawili, wanariadha, wakiwa kwenye mbio zao, wamevalia mavazi ya jezi yenye rangi tofauti. Mmoja wao akiwa amefunga kitambaa kwenye macho chenye rangi ya bluu akiwa ameinua mikono juu.

Mwanamke mwenye hali ya ulemavu, amevalia shati ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi na suruali yenye rangi ya bluu. Amekaa kwenye baiskeli yake akijitembeza.

Wanaume wawili mmoja akiwa amesonga rasta na mwingine akiwa amenyoa, wamevalia jezi za kuchezea zenye rangi tofauti, wakiwa wameshikilia magongo kwenye mikono yao wakicheza mpira.

Wachezaji wa mpira aliyesonga rasta kwenye nywele yake amevalia jezi yenye rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani, akiwa ameshikilia magongo ya kutembelea ili kumpa usaidizi.

Sehemu ya inje ya jumba hili kubwa lililojengwa ni nyasi zilizofyekwa vizuri zenye rangi ya kijani. Miti mikubwa yenye rangi ya kijani na tanki la maji lenye rangi nyeusi.

Shule ya kufunza masomo ya uuguzi, ama, School of Nursing. Ikielezea malengo na maono ya shule hiyo. Wanafunzi, waliovalia sare ya shule yenye rangi ya buluu, wakielekea madarasani.

Ukuta wenye rangi nyeupe na buluu wa TONONOKA SECONDARY SCHOOL uliochorwa logo ya shule. Vijana wawili wakitembea kuelekea upande wa kulia, mmoja akiwa amevalia shati yenye rangi ya kijani na mwingine rangi ya buluu.

Ofisini, kompyuta na keyboard zenye rangi nyeusi zimepangwa kwenye meza. Kando ni viti za plastiki zenye rangi nyeupe.